Dawa nyingi zilizowekwa kwenye chupa na kikombe cha waridi zimewekwa juu ya meza nyekundu. Baadhi ya dawa hizo ziko katika chupa zilizo wazi zikiashiria biashara ya dawa ya kienyeji inaendelea.

Mtu amevalia suti maalum nyeupe ya kinga. Anashika chombo chenye kemikali hatari ndani yake. Ametumia miwani, glavu pamoja na barakoa ili kujikinga. Anafanya kazi ya hatari ndani ya ghala kubwa.

Wataalamu wawili wa afya waliovalia barakoa wanatoa huduma kwa mwanamke aliyelazwa kitandani. Mgonjwa ameunganishwa kwenye mashine ya kupumulia. Mmoja wao aliyevalia glavu nyeupe anafinya mashini, huku mwingine akimhudumia mgonjwa.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Amevalia glovu na balakoa na sare rasmi za kazi. Anachunguza meno ya mteja, aliyelala kwenye kiti maalum na anamwekelea kitambaa cheupe. Vifaa vya matibabu vimeekelewa mezani.

Daktari mmoja anamchunguza mwanamke kwa umakini. Ameshika mkono wake kwa uangalifu. Mgonjwa amevaa nguo nyeupe na ameketi juu ya kitanda cha huduma. Hili ni jambo la kitiba lenye umuhimu. Muuguzi huyu amevaa miwani na koti nyeupe na shati la waridi.

Wafanyikazi wa matibabu wamekusanyika katika eneo la dharurua hospitalini. Mgonjwa mmoja amelala kwenye kitanda cha kuskuma. Wataalam hao wamevalia sare tofauti ikiwemo ya shirika la msalaba mwekundu na wengine wamevalia koti nyeupe wanamshughulikia.

Mafuriko makali, yamefunika eneo la makaazi. Yakijaa maji ya tope yenye rangi ya kahawia. Watu wawili wanapita kwa uangalifu kwenye maji marefu, wakitumia vijiti kujisaidia. Nyumba zao zimezingirwa na maji hayo.

Barabara imebomoka vibaya kutokana na mafuriko, sehemu kubwa ya lami imeanguka ikifichua shimo la udongo mwekundu na maji machafu yanayotiririka, watu wamesimama wakitazama uharibifu, mandhari ni kame na hali hii inadhihirisha nguvu ya maji.

Daktari wa meno, anampa mgonjwa maelezo ya afya ya kinywa. Tabibu amevalia barakoa na anashikilia mfano wa meno akimwelezea mgonjwa akitumia kalamu kuashiria. Mteja amevaa hijabu. Dawati linaonekana lina vitu vya matibabu pamoja na kalenda.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga hospitalini. Waguzi hao wako katika wodi iliyona vifaa vingi maalum. Mmoja anachunguza mtoto mmoja na mwengine amesimama karibu na mashine. Wote wanafanya kazi ya kutunza watoto wagonjwa au ambao wamezaliwa mapema.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na meza. Mwanamke aliyevaa kofia ya blue anampa mtoto chanjo na mwingine amemshika mwana mwingine. Mwanamke mwingine amesimama akiwa amevaa fulana ya njano. Juu ya meza kuna sanitizer .

Wataalamu watatu wako katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa. Mmoja anafanya kazi na vifaa maalum, anafanya upasuaji ili kuokoa mgonjwa. Kazi hii ni muhimunilikuokoa maisha.

Mtaalamu wa afya anampa mtu sindano ya chanjo begani. Anatumia pamba kuisafisha sehemu hiyo ambapo atamdunga. Watu wengine wamevalia barakoa, wakiwa wamesimama kwa foleni nyuma. Mwanamke mmoja amejifunika na shuka ya masai yenye rangi nyeusi na nyekundu.

Mzee mmoja akiwa amevalia barakoa, anapokea sindano kwenye mkono wake. Muhudumu wa afya, anatoa chanjo kwa uangalifu. Mwanaume huyo amefumba macho yake, na uso wake unadhihirisha maumivu madogo.

Mtaalamu wa tiba aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi anachoma sindano kwa mtoto. Mama yake amemshika kwa uangalifu, wote wawili wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Tendo muhimu la chanjo linafanyika ndani ya kliniki.

Daktari wa macho anachunguza macho ya mwanamke. Wote wawili wamekaa kwenye kiti ndani ya chumba. Daktari amevaa koti jeupe akitumia mashine maalum. Mwanamke ameweka macho yake kwenye mashine hiyo. Daktari anahakikisha afya ya macho ni nzuri.

Mvulana mdogo amesimama katikati ya vifusi vya jengo lililobomoka. Amezama ndani ya mawazo huku akijikuna. Amevalia shati ya samawati na suruali yenye mistari. Kando yake jengo limetawanyika na anga safi limefunika eneo hilo.

Mwanamme amevaa vazi la manjano la kujikinga. Ananyunyiza dawa kwenye mimea shambani. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni mwake. Watu hufanya kazi hii ili kulinda mimea dhidi ya wadudu. Kazi hii ni ya kilimo.

Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti cha meno anapokea matibabu ya kinywa. Mtaalamu anatumia zana lenye mwanga wa buluu ndani ya mdomo wake na maevalia glavu. Eneo la kazi limezungukwa na mwanga wa samawati pia.

Mwanamke ameketi kitandani akiwa amemshika mtoto mchanga. Mama huyu amevalia gauni la hospitali, huku mtoto amefungwa kwa blanketi na kuvishwa kofia nyeupe. Uso wake unamtazama mtoto kwa upendo na furaha mwingi.

Mtaalamu wa afya amevaa glavu nyeupe na barakoa akimpa mtoto sindano. Mama yake amemshika kwa upendo akimwangalia kwa wasiwasi wakati wa chanjo. Uso wake unaonyesha hisia mchanganyiko. Mwana mwingine yuko karibu. Mandhari ni ya kliniki.

Madaktari wa meno wawili wanatibu mgonjwa, tabibu mwanamume anachunguza mdomo wa mtu huyo, mwanamke amesimama karibu akisaidia Kwa uangalifu, wote wamevaa barakoa pamoja na glavu nyeupe za matibabu.

Uharibifu mkubwa umetokana na mafuriko. Daraja ndogo limefunikwa na tope na nyasi nyingi. Maji ya hudhurungi yanatiririka hapo chini. Kundi kubwa la watu wamesimama kando wakiangalia matukio hayo. Hii ni moja wapo ya athari mbaya za mvua kubwa.

Madaktari kadhaa walio na sare za kijani wamezunguka meza ya upasuaji. Wote wamefunika nyuso zao kwa barakoa, vichwa kwa neti na mikono kwa glavu nyeupe. Mmoja amesimama mbali kidogo. Vifaa mbalimbali vya matibabu vimewekwa kwenye meza kuwasaidia na kazi zao.

Wanawake wawili wameketi nje kwenye jua kali. Mmoja ana nguo za kitamaduni na shanga nyingi na mwingine amevaa koti jeupe na barakoa na ameshikilia sindano. Mazingira ni kame na miti imetawanyika huko nyuma.

Wasichana wawili waliovalia sketi na shati nyeusi, wanachota maji kwenye shimo dogo ardini, wakiyajaza kwenye mitungi ya manjano. Mmoja wao amesshikilia bakuli dogo ambalo analitumia . Mandhari haya yanadhihirisha changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji.

Mtaalamu wa afya anamsaidia mwanaume kufanya mazoezi. Wako kwenye sakafu iliyo na mikeka yenye rangi tofauti. Mtaalamu huyo anamsaidia mgonjwa kurudi katika hali nzuri. Vifaa vya kusaidia kutembea na kiti cha magurudumu, viko nyuma na kando yao.

Mwanamke amevaa barakoa na amemshika mtoto mdogo kwa uangalifu. Muuguzi amesimama karibu akimpa chanjo. Mazingira yanawakilisha kituo cha afya, jambo linaloashiria huduma muhimu ya afya kwa watoto wadogo.

Mwanaume amevaa koti jeupe, kofia gumu na barakoa. Anachunguza mitungi mikubwa ya oksijeni katika gala. Anatumia chupa ya kunyunyizia maji kupima mitungi hiyo. Shughuli hii inafanyika katika eneo maalumu la ukaguzi. Mwanaume huyo anahakikisha mitungi Iko salama.

Mtaalamu wa afya amevaa fulana ya rangi ya kijani na kijivu, anampa chanjo mtu aliyeketi chini, wote wawili wamevaa barakoa . Nyuma yao mstari mrefu wa watu umepangwa wakisubiri huduma hio. Shughuli ya kutoa chanjo kwa umma inaendelea.

Muuguzi mwanamke amembeba mtoto mchanga hospitalini kwa upendo mkubwa. Amevalia mavazi ya hospitali na wavu kichwani huku akitabasamu kwa furaha. Mtoto huyo amefunikwa vizuri kwenye blanketi ya bluu na kuvishwa kofia ya samawati.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kitanda cha hospitali, akimshikiliwa kwa upendo mwana wake mchanga. Amevalia gauni ya hospitali ya rangi ya waridi, na kufunga kitambaa ya kijani kichwani. Mtoto huyo amefungwa vizuri kwa blanketi.

Muuguzi amevalia sare nyeupe na miwani anatoa chanjo kwa mtoto mchanga na amemshika mdomoni. Mwanamke mwingine amevalia kofia nyekundu na fulana ya waridi amemshika mtoto vizuri. Muuguzi anachanja mtoto.

Daktari amevalia barakoa na nguo za hospitalini zenye rangi ya bluu ya bahari akimwangalia mtoto mchanga. Mwana amekaa kwenye kitanda cha uchunguzi. Mtu mwingine amesimama karibu akimsaidia muuguzi. Mazingira haya ni ya hospitali yenye vifaa maalum.

Watu kadhaa wanashirikiana katika usafi wa mazingira. Wao wanatumia vijitiili kukusanya taka chafu. Wanawake pamoja na mwanamme mmoja wanaokota uchafu kwenye rundokubwa. Hiki ni kitendo cha kujitolea kwa manufaa ya jamii yao.

Wanawake wawili wanajitahidi kupunguza maji ya mafuriko kwa kutumia ndoo na beseni. Mmoja amevaa shati ya blue na mwingine amefunika uso wake kwa barakoa. Maji machafu ya rangi ya kahawia yamejaa kwenye sakafu.

Mtoto mdogo anapata chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya huku mama yake akimshikilia kwa ukaribu. Watu kadhaa wamesimama wakiangalia mchakato huu na wote wakubwa wamevalia barakoa. Bango nyuma linaeleza kampeni ya chanjo, hali inayowakilisha umuhimu wa afya ya jamii na kinga ya watoto.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kimaasai anapokea chanjo kwenye bega lake kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Mhudumu amevalia fulana yenye nembo ya UNICEF. Wote wawili wamevalia barakoa za buluu.

Chombo cha udongo kimetengenezwa kwa umaridadi. Moshi mweupe unainukia kutoka ndani yake. Kalabashi hii ina michoro rembo ya mistari juu ya rangi nyeusi na kahawia. Vifaa vingine vimetengwa huko nyuma.

Hema kubwa limegeuzwa kuwa wadi la wagonjwa. Vitanda vingi vya hospitali vimepangwa mfululizo. Watu wachache wanakaa kwenye vitanda mwingine amesimama. Televisheni imewekwa kwenye ukuta. Hema hili lina jukumu la kituo cha matibabu cha muda.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanashughulikia mwanamke. Amejilaza kwenye kiti maalum na amevaa bibwi ya pinki. Matabibu wamevaa barakoa na glavu. Zana za neno zinatumika zikielekezwa kinywani mwa mgonjwa. Hii inadhihirisha utunzaji wa afya ya kinywa.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia kanzu nyeupe na barakoa wameketi wakishona. Mwanamke mmoja anatumia mashine ya kushona huku mwingine akifanya kazi sambamba. Rundo la barakoa zilizokamilika zimepangwa mezani.

Watu wawili wanachota maji kwenye mradi wa jamii. Mwanamke anajaza mtungi wa manjano na maji safi. Mwanaume amevaa barakoa na anashika mtungi nyingine. Jengo hili limeandikwa Boya Water Project . Mradi huu unasaidia watu wengi kupata maji salama.

Wanasanyansi wawili wamevalia mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya virusi. Mmoja wao anachukua sampuli kutoka kwenye pua la ng'ombe huku mwingine ameishikilia pembe yake kwa kamba ili kumdhibiti asisonge. Anafanyiwa uchunguzi wa ugonjwa wa mifugo.

Mwanamke aliyevaa nguo za kijani anatabasamu kwa furaha, huku amemshika mtoto mchanga aliyefungwa kwa kitambaa cha waridi na kuvalishwa kofia na fulana nyeupe. Wote wameketi kitandani wanafurahia mapenzi ya mama na mwana.

Watu wawili wamevaa suti za manjano za kujingikinga. Wanafunika nyuso zao kwa kutumia barakoa ua kupumua. Mmoja wao anashika chombo cha plastiki akimimina kemikali kwenye tanki kubwa. Mwingine anashika kifuniko cha tanki hio.

Mzee mmoja amesima akitazama bango kubwa la matangazo Bango hili lililofungwa katikati ya miti miwili, lina ujumbe unaotangaza huduma za mganga wa jadi . Ujumbe huo unahusu dawa za mapenzi na nguvu za kiume.

Mgonjwa amelala kitandani na amejifunika. Karibu na yeye , mtu mwingine amekaa huku ameshikilia kichwa chake. Mazingira yanawakilisha chumba cha hospitali pamoja na vifaa vinavyotumika kwa matibabu. Watu hao wawili wanaonyesha hisia za wasiwasi na maumivu ya ugonjwa.

Mtaalamu wa afya aliyevalia sare ya bluu anamsaidia mgonjwa kulala kwenye kitanda cha mashine ya MRI. Mgonjwa huyo anajiandaa kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu. Mashine ya Siemens inatumika kufanya kazi hiyo.

Wataalamu wawili wa meno wako kazini wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwa kiti. Wamevaa vifaa vya kujikingia ikiwemo barakoa, ngao za uso na makoti meupe. Mmoja anashughulikia kinywa chake na mwenzake anamsaidia kumulika kwa umakini.

Muuguzi anamtunza mtoto mchanga. Amevaa sare ya wauguzi na miwani. Anafanya kazi ndani ya mashine maalum ya kuwatunza watoto. Muuguzi huyo ana hakikisha mtoto anaendelea vizuri. Kazi hii inafanyika katika hospitali kwenye wodi ya watoto.

Wataalam wawili wa afya wanafanya matibabu ya jicho. Wamevalia sare za upasuaji na barakoa nyeupe. Daktari mmoja anatumia kifaa kidogo. Mwingine anamsaidia wakati wa kazi, huku amevalia miwani. Mgonjwa ameinamishwa chini ya mwanga mkali.

Mfanyikazi wa afya amevaa barakoa na sare ya manjano, anashika chupa dogo la dawa na sindano. Anavuta dawa kutoka kwenye chupa hiyo. Mkononi mwake pia kuna kifuniko cha sindano hiyo. Kazi hii inafanyika ndani ya chumba cha hospitalini.

Mzee mmoja aliyevaa shati la kiafrika yenye rangi ya manjano na samawati, anasimama karibu na msala ya nje. Mkono mmoja umepumzika juu ya ukuta, huku mwingine umeshikilia kifimbo ambacho kimegusa ardhi. Ndoo imewekwa juu ya kuta nyingine na nyasi na miti inazunguka eneo hilo.

Mwanamke amevalia kinyago cha uso na sare ya matibabu. Mikono yake imeshika sindano na dawa akijiandaa kutoa matibabu. Amezama ndani ya kazi akiwa amesimama chini ya hema jeupe. Shughuli hizi ni za matibabu zinafanywa uwanjani.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu, anapokea chanjo. Mtaalamu wa afya anampa dawa kwa sindano. Yeye amevaa mavazi maalum ya kiafya. Bango limesimama nyuma yao likionyesha nyesha ujumbe kaa chonjo.

Watu wanane wamesimama nje ya jengo, wakiwemo wanawake wawili walio kuwa wamevalia fulana ya kijani na kijivu , wote wanatazama chombo cha kuchuja maji ambacho katikati yao, kinaonekana kama kikao kinachoelekezwa kuhusu matumizi ya kifaa hicho.

Muuguzi mwanamke aliyevalia shati nyeupe, anatuoa huduma ya chanjo kwa mtoto mchanga. Mama amemshikilia mwanawake kwa upendo, akimwangalia kwa tabasamu. Watu hawa wawili wako ndani ya chumba cha hospitali. Hali inayowakilisha umuhimu wa huduma za afya ya watoto na afya ya jamii.

Mwanamke mmoja amebeba mtungi wa maji wa manjano mgongoni mwake, na pia amembeba mtoto upande wa mbele. Yeye anatembea kwenye ardhi kavu, yenye mimea michache. Njia hii inaonyesha ugumu wa kupata maji safi, na majukumu ya wanawake.

Wanafunzi wamekaa ndani ya darasa. Mwanafunzi amesimama na mtoto mmoja mbele ya ubao. Watoto wote wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Darasa lina madawati ya mbao. Mwalimu ameandika vitu ubaoni. Wanafunzi wanajifunza somo muhimu.

Watu kadhaa wamejipanga wakisubiri huduma mbalimbali, mahali ambapo ni wazi. Kuna meza na viti. Wote wamevalia barakoa usoni. Mwanamke amesimama mbele ya meza, akiongea na muhudumu aliyeketi chini.

Jengo, jengo kubwa lililoandikwa Ahero County Hospital, limezungukwa na maji mengi ya mafuriko. Yakionekana kuwa ya rangi ya kahawia. Madirisha ya jengo yamekaribiwa na maji. Hema la rangi ya buluu na nyeupe limejengwa nje ya jengo. Eneo lote linaonekana kuathiriwa vibaya na maji ikionyesha athari za mafuriko.

Tango mengi yaliyotengenezwa, yaliyofungwa kamba na kupambwa, yamelala ardhini. Rangi za kijani, nyeusi na nyekundu zimeonekana kwenye mapambo. Chupa ya plastiki ya chungwa imelala karibu. Ardhini kuna udongo.

Wafanyi kazi wawili wamevaa mavazi ya kinga ya manjano na barakoa za kesi wakishika chombo jekundu chenye alama ya hatari, wanafanya kazi karibu na mitungi mikubwa ya viwandani wakihakikiisha usalama wakati wa kushughulikiia vifaa.

Jengo limeanguka kabisa likiacha rundo la vifusi. Watu kadhaa wamesimama wakiangalia baadhi yao wakipiga picha kwa simu zao. Hali hii inaonyesha janga la uharibifu lililotokea eneo la makazi mjini.

Watu wawili wenye kofia na barakoa wanamhudumia mzee aliyeketi nje ya makaazi. Wamevaa vesti za bluu, wanafanya ukaguzi wa afya. Hali hiyo inaashiria uangalizi wa kiafya katika mazingira ya kambi au makaazi ya muda.

Mgonjwa amevaa kifaa maalum cha kutembelea akishikiliwa na watu wengine wawili. Daktari wote wamevaa makoti meupe na mmoja anasimama karibu naye. Wako katika kituo cha kurekebisha afya, kila mtu anatabasamu kidogo akionyesha matumaini.

Moto mkali umewaka mzituni, mioto mingine inaendelea kusambaa kwenye milima ikiteketesa miti na vichaka, moshi msito umetanda angani, hali hii ni hatari kumba wa mazingira wa wanyama pori na binadamu inaweza kuwapa magonjwa mingi mbalimbali.

Kazi ya chanjo inaendelea kijijini. Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na koti jeupe. Anamhudumia mwanamke aliye keti kwenye kiti. Kontena la samawati la chanjo limewekwa karibu. Watu wanapata huduma muhimu za afya.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare za kijivu, anaongea na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki. Ana kalamu na karatasi mkononi, akionekana kurekodi taarifa. Tabasamu usoni mwake linaashiariana mawasiliano yaliyo mazuri.

Kikundi cha madaktari kiko chumba cha upasuaji. Wote wamevaa nguo za bluu na barakoa wakimzunguka mgonjwa aliyeandaliwa kwa matibabu. Vifaa vya kisasa vya matibabu vimezunguka vikionyesha utendaji muhimu wa kimatibabu.

Bidhaa za dawa za miti shamba zimewekwa kwenye sehemu nyeupe, zikiwemo chupa za kiwevu na vyombo vidogo vya unga. Chupa hizo zina vitambulisho vya zambarau na kofia ya kijani kibichi, zikiwa na neno Mtiki na nguvu za kiume. Vyombo vidogo vyenye rangi ya kijani kibichi vimeandikwa Mkoko na Dhukari ya haja.

Picha inaonyesha wataalamu wawili wa meno wakifanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa. Wote wamevaa barakoa, glavu na koti nyeupe ya maabara. Anayehudumiwa amelala kwenye kiti cha meno. Zana za meno zimewekwa karibu.

Wauguzi wawili wa meno wanampatia mgonjwa huduma. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum akipokea matibabu ya kinywa. Wote wamevaa barakoa na glavu wakifanya kazi kwa uangalifu na usafi. Mmoja wao amevaa sare za blue na mwingine ya nyeupe.

Kifaa cha kunawia mikono kimetulia ,kina tanki la kijani juu, sinki chini yake na ndoo ni ya kukusanyia maji chafu ,sabuni ipo pembeni ikitumika kwa usafi ,zote zimeshikiliwa kwa chuma nyeusi.

Mwanamke amelala kwenye kitanda cha rangi nyepesi akipokea matibabu. Mwanamke huyu amevalia nguo ya waridi na samawati, muhudumu wa afya amevalia nguo nyeusi, barakoa na koti jeupe.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare za kijivu na glasi maalum ya kutazamia anamhudumia mgonjwa. Daktari huyo ana barakoa nyeupe na glavu za bluu. Mgonjwa amevalia miwani amelala kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia kifaa maalum kumwangalia. Eneo linaonekana kuwa kliniki ya kisasa ya meno.

Mafuriko yametokea. Maji mengi ya rangi ya hudhurungi yamefunika ardhi. Nyumba kadhaa zenye paa za mabati zimezingirwa na maji. Zikionyesha athari za mvua kubwa. Kifaa cha kuongelea kinaelea mbele.

Mikono misafi na yenye kucha ya kupendeza imeshika vifurushi vya taulo za kike. Vyote vimefungwa vizuri vikiwa na rangi ya samawati na waridi. Hivi ni bidhaa muhimu kwa usafi wa wanawake inayowasaidia wakati wa hedhi yao.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanashughulikia mgonjwa, wote wamevaa barakoa na glavu. Mgonjwa amelala kwenye kiti, anapokea matibabu ya kinywa. Msaidizi anashikilia taa maalum. Mazingira ya kliniki ni safi.

Bango kubwa lenye ujumbe tunaongea ulinzi, limesimama kwenye tukio la umma. Linaonyesha utepe mwekundu ishara ya mapambano dhidi ya ukimwi. Watu mbali mbali wamekusanyika, wengine wamevaa fulana za njano na kofia nyekundu na shati nyeupe.